Lori ambaye yanasafirisha mafuta imeanguka. Imefanya magari zingine pia imeshika moto na ajali hii ambayo imefanyika ni ajali mbaya sana, ambayo imechukua maisha ya watu tofauti tofauti, ambao walikuwa wanaenda safarini. Hii ni tendo ambayo ni mbaya sana.

Ukikosa kununua dawa katika hospitalini ama usipopewa dawa hospitalini, ni vizuri sana kuenda kwenye duka la dawa na uweze kununua dawa ambaye daktari amekuandikia.

Chanjo ni kitu muhimu sana ambayo inazuia ugonjwa, unaeza kuwa ni ya watoto au watu wazima. Chanjo ambayo unachanja nayo watu wazima sana sana ya Covid inakuzuia kupata virusi ya Covid ama virusi ambayo ni ya hiyo chanjo.

Kuna mgonjwa mbaye amelazwa na inaonekana kuwa anataka kung'olewa meno. Huyu ni muuguzi ambayo akona ujuzi wa kung'oa meno. Amesomea na anasaidia wagonjwa. Hospitali hii ni hospitali ambayo lina vifaa tofautitofauti inasaidia wagonjwa.

Wakati ambao ugonjwa ya covid-19, wakati ambapo iliripotiwa humu nchini, niliona watu wakijivaa hivi. Vazi nyeupe na wakibeba vifaa ambayo ya kubeba nayo kemikali ama dawa za kuua virusi kama hivyo.

Mganga sio mtu mzuri. Wengi wao hudanganya watu, na uongo zao huishia pale ambapo watu wengi hueleza mashida yao. Kuna watu wengi sana ambao wameamini waganga na hizi madawa ya vienyeji yenye sio mzuri mtu kuziamini sana.

Huyu ni muuguzi ambaye amesaidia mama kujifungua. Amemshikilia mtoto wakati huyu mama anapumzika baada ya kazi ngumu ya kuzaa mtoto. Muuguzi huyu anaonekana kuwa ni mtu mwenye ako na bidii pia amependa watoto sana maanake tunaona kuwa yeye ndiye amebeba huyu mtoto na mamake amelala kitandani.

Daktari ya watoto ni daktari muhimu sana, ambaye amejua jinsi ya kusaidia hawa watoto ambayo wanagonjeka na pia hawaezi zungumza. Daktari huu ambaye ni daktari anataka kumsaidia mtoto msichana ambaye ako hapa na amegonjeka anafaa atibiwe.

Kuna aina za kemikali ambazo zinakuwa ni hatari sana kwa maisha ya binadamu. Kemikali huu ni kemikali ambayo mtu hafai ama haifai kufika katika mwili ya binadamu hata tu manguo zake. Sana sana mtu hafai kupumua kemikali hii. Ndio maana kama unashika kemikali aina hii unafaa ujivae vizuri.

Hapa ni hospitalini ambaye kuna wahudumu hapa na kuna wagonjwa hapa ambaye wamekuja kutafuta matibabu. Wamevaa kitu ya kufunika mdomo pamoja na mapua ili waweze kuzuia kuambukizwa na magonjwa aina mbali mbali. Hawa wamekuja pia wamekuja kuwasaidia.

Katika lugha ya Kimombo tunaita theater . Hapa ni sehemu ambayo upasuaji inafanyika. Ni sehemu ambayo mgonjwa analetwa ili afanyiwe upasuaji na hapa kuna wauguzi ambaye wanasaidia, ama daktari wanasaidia katika upasuaji huo.

Anapewa chanjo. Mtoto huu ameletwa na mamake ili aweze kupewa chanjo. Chanjo hii inaonekana kuwa ni muhimu sana. Maana naona wenye wanamfanyia chanjo ni sio watu ni ya watu wa kawaida ama madaktari wakupatiananga chanjo.

Hapa ni hospitalini na tunaweza kuona kuna mgonjwa ambaye anafunzwa jinsi ya kuosha meno na ni kama meno yake imeoza maanake ni kama muuguzi anamfunza ama anamuelezea kwanini meno yake inaweza oza ama inanuka.

Hii ni dawa na inasemekana kuwa yanatibu ugonjwa wa kuhohoa ambaye inaitwa covid .Na inaonekana kuwa imetengenezwa na daktari ambaye ametumia vitu aina mbalimbali ili aweze kutengeneza dawa hii.

Wanafunzi wamesimama katika leni. Wanategea kuchota maji ya kunywa. Hapa shuleni tukona maji safi ya kunywa ambayo tulieka kwa tanki kubwa ya kubeba maji safi. Tanki hii tulipewa na Hopecare ambayo walituonea huruma wakati ambao wanafunzi walikiwa wanakunywa maji chafu.

Kuna tembe hapa ambaye zina rangi tofauti tofauti. Tembe hizi kuna mtu ambaye anataka kuzimeza, naona ako tayari na maji ambaye anataka kumeza naye tembe hizi. Na pia hapo kando kuna boksi ama kitu ambayo yamebeba tembe aina kama hizi.

Meno safi ni kitu muhimu sana. Inaeza fanya uongee na ukuwe na ujasiri katika ama kama uko miongoni ya wenzako. Zile chafu utajifanya ama utakuwa umenyamaza tu manake unaogopa ili watu wasione meno zako kama ni chafu. Sasa ni muhimu kuosha meno.

Hii ni duka la dawa, ambayo inauza madawa aina mbalimbali. Duka hili tunaeza kuona kuna muuzaji wa dawa, ambaye inakaa ni kama mtu mwenye ako na ujuzi, aina mbalimbali ya hizi madawa.

Tembe aina mbalimbali ambayo yanatusaidia ama yanatibu vitu mbalimbali mwilini yetu na tunaeza kuyaona kwa kimombo anaye inaitwa Amoxicilin . Hii ni tembe mzuri sana ambaye mimi mwenyewe nimeimeza. Tembe hizi zingine sina uhakika zinatibu nini.

Hii ni jumba ambayo imebomolewa. Naishuku inaezakuwa serikali ndio imeibomoa, maanake serikali yetu ya Kenya ikona tabia mbaya sana ya kubomoa manyumba za watu na bila kuwaambia ama kuwapatiwa notisi. Jumba hii ni kama ilikuwa kubwa na ni ya wenyewe.

Mtoto huyu inaonekana kuwa anafanyiwa upasuaji na katika hii inaonekana kuwa ameingiza kitu kwa mapua yake. Kuna wauguzi wawili ambao wanajaribu kuwasaidia, ili waweze kutoa kile ambacho yanasumbua mtoto huyo.

Hapa ni hospitalini na mama mtoto ameleta mtoto wake apewe chanjo. Kuna muuguzi ambaye anasaidia ama anapatia mtoto mdogo chanjo ili aweze kuzuia ama izuie magonjwa ama maradhi mbalimbali ambayo inawezashika mtoto.

Hawa ni wamama wamasai na inaonekana kuwa wametoka kutafuta maji. Wamebeba maji kwenye mtungi wameweka kwa kichwa. Kuna wengine ambao pia wakona shanga katika shingo lao. Inaonekana kuwa pia wamejaribu kutembea na watoto wao kuwawezesha kuwafunza jinsi ya kutafuta maji.

Hapa ni hospitalini. Hospitalini huku kuna wagonjwa wengi ambayenwamekuja ili waweze kupewa vaccination na pia kuna wauguzi ambaye wanasaidia watu wengi hapa. Kuna wamama, kuna wababa hapa. Pia, wanasaidia watu sana sana kwa hii sekta ya kufanyiwa vaccination .

Hii ni dawa ambayo inasaidia sana katika ugonjwa wa kukohoa. Mimi sio muuguzi lakini nimewai tumia. Dawa hii ni ya tembe, ambayo unaweza meza na ikusaidie katika koo, kama uko na infection ya koo yako.

Hina ni aina ya vitu ambayo wanadada wamependa kufanya nayo urembo, maridadi sana. Kwa vilevile naona hina ambayo bado haijawekwa maji yake ili tuweze kuyapaka kwenye mkononi ama kwenye mguu zetu.

Katika vijiji ama sehemu ambao tunaita, kuna wenye serikali wametenga ambao tunawaita kwa kimombo community health volunteers ama tunaweza waita CHV , ambao wanatembea katika nyumba mbalimbali kuwasaidia wamama na watoto.

Hii ni choo ama chumba cha kujisaidia, inaonekana ni kuwa inaweza kuwa ni ya wanafunzi. Imejengwa shuleni na imejengwa na serikali kuu ya kenya. Choo hiki ni sehemu ambayo wanafunzi wanapenda kuitumia wakati wa...

Maji ni kitu muhimu sana kwa maisha ya binadamu, na tatizo la maji ni kitu ambayo imetusumbua sana katika jijini kwetu, tunaweza ona hapa pia watu wako na mashida kadha ya maji, ndio maana wamebeba mavibuyu vingi kukuja kusumbukana kwa kutafuta maji sehemu hapa.

Kuna wamama wawili hapa. Sijui chenye wanafanya maanake sielewi kwanza hicho ni kibuyu cha nini. Kuna mama mwingine amevaa nguo ya nyeupe na mwingine amevaa sketi ya nyeusi. Sina hakika chenye wanafanya hapa but chenye nafikiria wanateka maji ya kukunywa.

Mgonjwa huu akona shida ya macho na ako hapa na daktari wake ambaye anajaribu kutatua na pia anajaribu kuangalia ni nini kinacho sababisha ama ni nini ambacho inafanya macho ya mwanadada huyu. Daktari huyu akona mashini kubwa sana ambayo inamsaidia kutatua shida huyo.

Kitu muhimu kubwa zaidi ukienda hospitalini zinaeza kuwa vitu mingi, lakini moja wapo ni umuhimu wa kuosha mikono ukienda sehemu kama hii. Hospitalini huku pameeka sehemu ambayo watu wananawa mikono zao ili wasirudi na maugonjwa nyingine nyumbani.

Katika humu mjini, tumezoea vitu kama maandamano, vitu la kila siku, madaktari wameandamana au sekta yeyote tu na naweza kuyaona hawa ni wafanyikazi ambaye wanaandamana wakichukua picha yao.

Siku hizi watu humeza tembe, ili kupata vitamini D na vile vile hii sio kitu ambayo wanafaa wafanye, ni manake inatakikana vitu kama hizi unapata kwa chakula ambayo unakula ili sio lazima umeze tembe.

Ukiwa mgonjwa ni bora uende hospitalini uangaliwe na daktari uambiwe kenye unaugua. Wengine wetu huenda kwenye duka la dawa wakisikia kama wamegonjeka na wananunua tembe ambayo watakuwa wameambiwa na wauzaji wa madawa. Hilo sio jambo njema, si jambo mzuri. Ni vizuri kwenda kwa daktari usaidiwe.

Hospitalini huku kuna mgonjwa ambaye inaonekana kuwa anasaidiwa, pengine kitu imeingia sikioni. Ako na wauguzi hapa ambaye wanamsaidia ili aeze kutafuta ama kutafakari kitu ambaye inasababisha uchungu katika sikioni mwa mgonjwa.

Hawa wamama ni kama wanatangaza jambo muhimu sana. Wameshika kipaza sauti ili waweze kusikizwa, ama waweze kutangaza kile ambacho wanataka kutangaza ili iwafikie watu wengi hapa mjini, hapa.

Hapa ni hospitalini na kuna vitu vingi ambao zinafanyika hapa. Kuna wauguzi hapa pia naona kuna wagonjwa hapa pia na ni kama wanajaribu kusaidia mgonjwa ambayo kitu imekwama katika koo yake. Naona wauguzi wawili wakijaribu kumsaidia ili waweze kuyatoa kwenye koo lake.

Muuguzi na mgonjwa amekuja kumtembelea mgonjwa wake kwa nyumba yake. Huyu mama inaonekana amekuwa mgonjwa ata hawezi kufika hospitalini. Huyu muuguzi ni mzuri sana maanake anafuatilia wagonjwa wake ili wajue wanaendeleaje ata kama hawajafika hospitalini. Hilo ni tendo kubwa sana yenye inahitajika kila mtu.

Hapa ni hospitalini. Mgonjwa anadungwa sindano. Kuna wauguzi wengi, wako watatu hapa, mmoja wamekaa chini, mmoja amekaa chini, mmoja anadunga muuguzi, na mgonjwa na huyu mwingine amesimama. Kuna baba mwingine hapa pia ameleta bibi yake ili atibiwe.

Shambani tunafaa kupiga dawa, ili kuua wadudu ambaye inaweza kuwa inasumbua mimea. Shamba kama hii inaonekana ni shamba ambaye ni kubwa sana, na pia lina mimea ambaye ni za muhimu sana. Ndio maana tunaona mkulima anajaribu kuua wadudu.